Kiongozi na jaji mkuu. Wote wanaonekana wakitabasamu , furaha tele. Wamevalia mavazi rasmi ya hafla muhimu ya kiserikali.

Huyu ni kiongozi akila kiapo. Mwanaume ameshika kitabu kitakatifu. Mwanamke amesimama karibu naye na watu wanaoonekana nyuma wakishuhudia tukio hili.

Huyu ni jaji mkuu ambaye anatoa hutuba muhimu, amesimama kwenye jukwaa rasmi nembo ya mahakama inaonekana wazi ambayo imeandikwa judiciary.

Kundi la wateja ambao wanangoja huduma katika ofisi ya umma. Madirisha kadhaa ya huduma yanaonekana wazi. Kuna viti vingi vya kukaa kwa wageni.

Mwanamke ameketi mezani akijaza fomu watu wengine wamesimama wakiangalia karatasi kuna miti mikubwa nyuma yao ya kijani kibichi.

Mashabiki wanashangilia kwa nguvu uwanjani. Wengine wameshika bendera za bandari fans. Wamevalia nguo za buluu na nyeupe kwa wingi.

Mwanariadha anatua mchangani anaruka kwa nguvu zote huku mchanga ukivuka pamoja naye. Uwanja umejaa watazamaji wengi ambao wanaonekana kumshangilia.

Kundi la watu wanaandamana mitaani wakiwa na bango la mgombea. Wananchi wanashangilia kwa mikono juu maisha ya kila siku yanaendelea pembezoni mwa barabara.

Seemu ya ndani ya kituo cha huduma za umma kinachonekana kuwa cha Huduma Kenya, kuna counter nyingi za huduma na baadhi ya wafanya kazi wakiwa wameketi kwenye kompyuta zao wakihudumia wateja.

Timu ya mpira wa kikapu ya Kenya inatabasamu. Wachezaji wanne wamevalia jezi nyeusi. Wawili wanashikilia mipira ya machungwa juu.

Kituo cha huduma kinatoa msaada kwa wateja ,watu mbalimbali wanahudumiwa na maafisa, kompyuta zinatumika kuwasaidia wananchi katika hafla hiyo.

Dawati la habari limeandikwa information desk . Nembo ya huduma Kenya imeonekana wazi. Chupa za kusafisha ziko juu ya dawati.

Afisa wa huduma anatabasamu akihudumia mteja. Mteja ameketi mbele yake. Kompyuta na nyaraka zimetumika kazini.

Mwanamke aliyevalia joho la mahakama akimkabithi mwanaume aliye vaa suti nyekundu. Wote wawili wanaonekana kutabasamu wakibadilishana karatasi au ati muhimu.

Kundi la watu ambao wamejaza fomu kwenye meza ndefu. Mwanamke amesimama akisubiri zamu yake. Majengo ya mabati yanaonekana nyuma yao.

Huu ni wakati wa furaha wa timu ya soka, ikisharehekea. Vijana kadhaa, pengine wachezaji wa soka, wanaonekana wakiwa wameinua mikono yao. Baadhi yao wakiwa wameshika kombe la dhahabu lililopambwa kwa riboni nyekundu na kijani.

Timu ya wanawake wenye jezi za buluu imesimama. Wachezaji wamekusanyika uwanjani. Mashabiki wamekaa kwenye viti vya nyuma.

Jaji mwanamke anashikilia Bibilia akila kiapo. Amevalia joho la hakimu mwekundu. Pendera ya Kenya zinaonekana nyuma yake.

Huyu ni afisa ambaye anahudumia wateja kwa umakini amevaa vesti ya bluu na tai, kuna kompyuta na makaratasi ambayo yapo mezani.

Huu ni mundo wa tangazo la maonyesho. Unaonyesha shughuli mbalimbali za kisheria. Maonyesho haya ni ya biashara ya kimataifa.

Hiki ni kikapu kilicho na mashimo kikiwa cha rangi ya kahawia kina muundo wa kupendeza milango miwili inaonekana nyuma yake.

Kundi la watu wengi ambao wamesubiri, wamekaa kwenye viti mbele ya kaota ,wafanyakazi wanahudumia wateja kwa bidii sana.

Kundi la watu wanaonekana kuwa maafisa wa ngaazi ya za juu wamesimama nje mbele ya jengo lenye nguzo pengine mahakama au tahasisi ya serikali katikati mwanamke aliyevaa mavazi ya bluu na miwani anasimama nyuma ya kinara chenye muhuri wa office of the chief justice judiciary republic of Kenya .

Hili ni kundi kubwa la mashabiki ambalo linashangilia. Wana mabango na bendera ambayo wameinua hmjuu, furaha imetanda uwanjani kuonyesha ushindi.

Mwanamke amejifunga bendera ya kenya , anafurahia tukio akiwa amebeba feni. Watu wengi wanaonekana nyuma yake wakishangilia pia.

Wanaume wawili wanaandika kwenye karatasi. Wameketi kwenye meza ya mbao. Watu wengi wanasubiri nyuma yaona nyuma kuna majengo ya mabati.

Wachezaji wa mpira wa vikapu, wanasherehekea ushindi. Wanainua kombe juu ambalo niladhahabu, kuna furaha tele kwa timu.

Mashabiki wanashangilia kwa hamasa tele. Wamevaa jezi za njano na suruali nyeusi. Wanafurahia mchezo huo, huku wakiinua mikono yao juu.

Ofisi ya huduma kwa umma huenda ni kituo cha Huduma Kenya, kuna foleni ya watu wakiwa wameketi wanasubiri huduma huku wafanyakazi wakiwahudumia wateja kwenye counter tofauti.

Kundi la mashabiki wa mchezo wa kandanda wengi wakiwa wamevaa nguo za kijani. Katikati kuna mwanamume aliyevaa sare nyeupe na kofia. Ameshika bango lenye maandishi we now need mancity .

Kundi la wanaume wengi, wengi wao wakiwa wamevalia suti wakitembea nje ya jengo. Wawili wako mbele wakitabasamu, mmoja amevaa shati jeupe na tai yenye mistari na mwingine amevaa suti nyeusi na tai nyekundu.

Bomba kubwa la kijani linavuka mto. Mji ya mto ya rangi ya kahawia. Kuna uzio na miti pembeni ya eneo hilo.

Wachezaji wa mpira wa mguu wako uwanjani. Wamevaa jezi za manjano, zenye michoro. Mashabiki wamefurika kwenye vituo vya uwanja huu.

Kundi la watu wakiwemo wanawake na wanaume wamesimama nje. Mwanamke mmoja yuko mbele akiongea ,kwenye kipaza sauti likiwa na mrembo ya Office Of The Chief Justice Judiciary. Wengine wamesimama nyuma wakimskiliza.